Samaki wachache wanaogelea kati ya mimea ya majini yenye rangi ya kijani na nyekundu. Maji ni safi, taa juu ina ng'a na chini kuna kokoto. Mandhari ni tulivu na ya kuvutia

Samaki wa rangi tofauti wanaogelea kati ya mmea ya majini. Mawe na mapambo ya kuvutia. Tangi lina kifaa cha kuchuja maji na maandishi ya Cascade upande wa juu. Mandhari inaonyesha utunzaji mzuri wa viumbe wa majini.

Mabwawa ya maji yamegawanywa kwa kuta za zege, yakionekana kua sehemu ya ufugaji wa samaki. Majani na miti mirefu imezunguka eneo hilo, likionyeshwa mazingira ya kijani. Jengo ndogo limejengwa karibu na mabwawa, huenda hutumika kama hifadhi ya vifaa. Anga ni safi na jua linang'aa, likitoa mwangaza wa asili. Mandhari inaonyesha mpangilio wa kilimo cha maji na njia endelevu.

Samaki wawili wenye mistari ya manjano na nyeusi wanaelea juu ya maji tulivu. Mimea ya majini yenye rangi ya kijani na nyekundu inastawi vizuri, ikizungukwa na mawe na kipande cha mti wa baharini. Mandhari ni tulivu na ya kuvutia, ikionyesha uzuri wa mazingira ya majini yaliyotunzwa kwa uangalifu.

Mimea ya nyanya imepangwa kwa mistari , ikikuwa kwa mzaada wa nguzo wima njiani kuna nafasi wa kupitia katika wa mistari hio. Matunda yanaonekana katika hatua tofauti za kukoma, mengine yakiwa bado kijani na mengine yakiwa mekundu. Juu kuna miundo ya mbao iliosaidia kujimili mazingira ya kilimo cha kisasa.

Majani makubwa yenye mistari ya kijani yanang'aa chini ya mwanga wa jua. Mimea imepangwa vizuri juu ya udongo wenye maji. Nyuma kuna nyasi, ua, na sehemu ya nyumba inaonekana kwa umbali. Mazingira ni safi, na yenye utulivu.

Mimea ya mnana ya lavendar imepangwa kwa safu tatu juu ya stendi ya mbao. Kila moja ikiwa kwenye chungu cha rangi tofauti. Mandhari ya nje ina mwangaza wa jua. Ukuta, na nyumba, na dirisha pembeni vikiongeza mvuto wa mazingira.

Majengo ya kitalu cha kisasa yanaonekana kwa nyuma yakiwa na miundo ya chuma na vioo. Mbele kuna mistari ya mimea ya mboga, mboga iliyopandwa kwa mpangilio. mzuri. Juu ya mimea kuna wavu unaolinda dhidi ya wadudu na hali mbaya ya hewa. Mandhari inaonyesha shughuli za kilimo cha kitaalamu zenye lengo la uzalishaji au utafiti wa mimea. Mazingira haya yanadhihirisha maendeleo ya kiteknolojia katika sekta ya kilimo.

Majani mabichi yanachanua juu ya udongo wenye rutuba yakiwa ndani ya chombo cha plastiki kilichowekwa kwenye raki ya chuma . Mandhari ni safi na tulivu, ukuta wa mbao mweupe ukiangazia uzuri wa mimea yenye afya.

Watu wawili wanashirikiana kupanda mti..Mmoja amevaa koti jekundu ,mwingine sare ya kijani .Wengine wamesimama karibu wakiwa na vifaa kama jembe ,na wakifuatilia kwa umakini .Tukio linafanyika kwenye eneo la wazi lenye nyasi na udongo ,likionyesha juhudi za kuhifadhi mazingira kwa pamoja.

Mitungi ya udongo imejaa mimea yenye majani ya kijani na maua ya zambarau. Majani yenye mng'ao wa fedha yanachangia uzuri wa mpangilio. Mandhari ya nje inaonyesha bustani yenye utulivu.

Mandhari ya kijani kibichi yenye mashamba na miti iliyotawanyika inaonekana kupendeza. Milima ya bluu iko mbali, mawingu meupe yamejaa angani. Nyumba ndogo ndogo zinaashiria makazi ya watu. Mazingira haya yanatoa utulivu na uzuri wa asili.

Mto wenye mgeuko unalea katikati ya mandhari ya nyasi na vichaka vichache. Katikati kuna kisiwa cha mchanga kinachoonekana wazi. Anga ni safi na lina mawingu machache yaliyotawanyika. Mazingira yanatoa hisia ya tulivu wa asili.

Nguruwe mkubwa ameketi pande moja akitazama vitoto vitatu vilivyochangamka kwenye sakafu yenye nyasi kavu. Ngozi ya vitoto ni laini na rangi ya waridi, masikio yao yakiwa yamedondoka kwa upole. Pembeni kuna mbao na chombo cha buluu kinachoweza kuwa sahani ya chakula au maji. Mandhari inaonyesha utulivu wa maisha ya awali shambani.

Watu watatu waliovaa makoti meupe wamesimama karibu gari jeupe lenye maandishi ya Farming system Kenya moja anashika chombo mkononi huku mbwa wa aina mbali mbali wakikusanyika karibu na eneo lina nyasi na ukuta wa mawe unaonekana nyuma. Tukio linaonyesha huduma kwa wanyama katika mazingira ya kilimo au jamii.

Mnyama mwenye manyoya meusi anaonekana akiwa na ndefu za kijivu zinazofuatisha sura yake. Amezugukwa na majani marefu ya kijani na mashina yanayondokeza mazingira asili. Mwanga wa mchana unapenya kwenye majani ukionyesha utulivu wa eneo hilo. Muundo wa manyoya na rangi zake unatoa mvuto wa kipekee unaoashiria mnyama aliye na haiba ya kuvutia.

Ndege mwenye miguu mirefu anatembea kwenye njia ya vumbi. Mwili wake ukiwa mweupe na manyoya meusi kwenye mabawa na mkia. Ana domo lenye umbo la kulabu, na manyoya meusi nyuma ya kichwa. Muonekano wake wa kipeke unaashiria tabia ya kuunda akiwa ardhini. Mandhari ni tulivu yakionyesha utulivu wa mazingira ya asili.